Katika duka la nguo hasa sehemu ya mavazi ya watoto, nguo zimetundikwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za chuma zikiwa na rangi mbalimbali kama nyeupe, pink na njano. Kuna pia suruali za jeans zilizopangwa kwenye mistari.

Ni katika duka la nguo huenda ni la mitumba au mavazi ya bei nafuu. Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye wavu, wa plastiki nyeupe, zikiwa zimepangwa kwa mistari. Kuna sketi, suruali, mashati, blausi na nguo za mitindo tofauti tofauti.

Ni duka la nguo la Town Team ambalo linaonyesha maonyesho ya mannequins wakiwa wamevaa mavazi ya kisasa na pia picha ya matangazo ya Black Friday . Duka lina rangi za kisasa na muonekano wa kisasa ndani ya jengo la biashara.

Ni katika duka la nguo za wanawake, ambapo mavazi mbalimbali ya rangi tofauti yamepangwa vizuri kwenye stendi. Kuna mavazi ya rangi ya kuvutia kama chungwa, njano, zambarau, kijani, nyeupe na nyingine nyingi.

Sehemu ya duka la kuuza bidhaa za mitindo hasa kofia za wanawake. Hizi kofia zinajulikana kwa mabana yao na hutumika sana kwa ajili ya ulinzi dhidi ya jua. Zina kinga mzuri dhidi ya mionzi ya jua, hasa maeneo ya pwani au joto.

Ni duka la nguo la LC Waikiki ndani ya jumba la maduka, jina la duka limeandikwa kwa herufi kubwa za bluu na kungaa juu na pembeni ya mlango wa kuingilia. Kabla ya mlango kuna matangazo makubwa ya punguzo ambayo yanaonyesha kua kuna ofa kubwa kwa mwezi wa Novemba ikiwemo asilimia thelathini, arobaini na hamsini za punguzo.

Katika duka la mavazi ambapo kuna rafu zilizojaa jeans , mashati na fulana huku bango kubwa la mia tano na moja likiwa juu. Kuna manekini ameketi akiwa amevalia nguo za kawaida na mabango ya New Arrivals yanaonyesha bidhaa mpya.

Ni duka kubwa la nguo lenye wateja wengi, watu wengi wanatafuta na kuchagua nguo kwenye rafu au vikapu vya ununuzi. Kuna sehemu inayosema kuwa Men Section ikionyesha kuwa duka limepangwa kwa maeneo maalum kwa ajili za nguo za wanaume. Baadhi ya wateja wanaonekana wamebeba vikapu vya ununuzi viliyvojaa nguo.

Ni rafu ya viatu vya kiume, kuna aina mbali mbali za viatu kuanzia viatu rasmi, viatu vya kawaida na viatu vya mchezo. Rafu imepangwa vizuri na inaonyesha viatu vingi kwa rangi tofauti kama kahawia, nyeusi, nyeupe na kijani.

Ni katika duka la nguo au masoko soko ya nguo. Inaonyesha rafu zenye nguo mbali mbali zimepangwa kwa mpangilio pamoja na manekenu akiwa amevalia mavazi ya kisasa ya kiume.

Kuna mtu anayetumia kifaa cha kuosha gari au kusafisha sehemu ya ndani ya gari ambalo limeondolewa sehemu ya milango yake na sehemu za ndani. Inaonekana gari hili linafanyiwa kazi ya usafi au matengenezo kabla ya kuweka rangi au kurekebisha sehemu zake.

Gari aina ya Toyota Maxk X lenye rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa katika kituo cha mafuta cha Shell. Mandhari ya nyuma inaonyesha pampu za mafuta na magari mengine yakihudumiwa, huku watu wachache wakiwa karibu wakionekana wakishughulika mambo yao.

Ni gari aina ya Toyota Hearse ambayo hujulikana kama matatu na hutumika katika usafiri wa abiria, gari hili linaonekana safi na limekaa njiani au kando ya barabara.

Gari la aina ya Toyota Hilux ambalo ni gari la kubeba mizigo lenye uwezo wa kupitisha magari kwenye njia ngumu. Gari hilo lina rangi ya blue na zambarau na lina dirisha lenye rangi ya giza. Gari hili limeegeshwa kwenye sehemu ya wazi yenye majani na nyuma yake kuna mtu aliyekuwa amesimama akiwa amevaa koti la rangi ya njano.

Ni katika eneo la maonyesho ya magari ambapo kuna magari mapya yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo lenye sakafu safi na ya kisasa, juu ya eneo hili kuna dawati la huduma ambapo wanawake wawili wamesimama

Kuna mtu alie kaa ndani ya gari aki chukua ufunguo wa gari kutoka mtu mwingine. Mtu alie kaa ndani ya gari anaonekana tabasamu uso wake na mtu anaye mkabidhi ufunguo amevaa suti na ana shati la buluu, halii ina ashiria kuwa huenda huyu mtu ana pokea gari jipya labda limetengenzwa au.

Lori maalum la kubebea magari ambalo lina muundo wa viwango viwili ambavyo huruhusu kujaza magari mengi kwa wakati mmoja hivyo kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa magari.

Ni gari la michezo lenye gari la njano likiwa limewekwa katika duka la magari au maonyesho ya magari, gari hilo linaonekana kua la kisasa na la kifahari na limewekwa kwenye jukwaa la mviringo lenye rangi nyeupe.

Ni gari la rangi nyeupe ambalo lime simama kando ya barabara ya mtaa. Gari hili almaarufu Toyota Hilux ina tumiwa sana kwa usafiri wa abiria katika maeneo mbali mbali.

Ni gari la kisasa la SUV lenye rangi nyeusi likiwa limewekwa ndani ya maonyesho ya magari au duka la magari. Gari hili ni kubwa la kifahari lililotengenezwa na Infinity tawi la magari la Nissan . Sehemu ya ndani inaonekana kuwa na nafasi kubwa kwa abiria ikiwa na milango minne na uwezo wa kubeba familia au abiria wengi.

Ni mataeri ya magari yaliopangwa kwa mistari. Mataeri haya ni muhimu sana kwa usalama wa gari na uendashaji mzuri barabarani. Matumizi ya mataeri enye ubora mzuri unasaidia kumarisha mteko wa gari kupanguza hatari ya skedi na kuboresha utibiti wa gari hasa kwenye hali mbaya ya barabara.

Ni gari la kifahari aina ya Toyota Land Cruiser Prado, gari hili lina rangi ya kijivu cha metali na lina taa za mbele za kisasa. Nambari ya usajili inaonyesha kua gari hili ni la kenya kutokana na bendera ya kenya iliyo kwenye pleti.

Katika mandhari ya asili na miti ya kijani ambapo magari yamepaki kwenye eneo la wazi lenye nyasi na mti, huenda ikawa magari haya yamepaki kwenye hafla au eneo ya mapumziko.

Ni trela ya kubeba magari ambayo imetengeneswa maalum kwa ajili ya kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja, ina muundo wa chuma wenye viwango viwili vya kupakia magari na magari yamepakiwa kwenye sehemu hizo mbili ili kusafirisha kwa usalama.

NI gari aina ya Toyota Hiace almarufu kama matatu yenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara ya lami, limebandikwa alama za usalama kama Reflectors za rangi ya njano na nyekundu nyuma na maandishi yanaonekana kua ya kijapan upande wa nyuma.

Ni watu watatu wakiwa kwenye eneo la manyasi na miti nyuma yao. Kuna magari matatu na mtu aliye katikati anaonekana akizunguka karibu na gari la kijani. Mtu mwingine upande wa kushoto amevaa koti lenye rangi ya manjano na ananyanyua mkono wake. Na mtu wa tatu ambaye ni mwanamke anasimama karibu na mlango wa gari la kijani.

Watu wawili wakipeana mkono, wakionekana kufikia makubaliano katika mazingira ya ofisi, au duka la magari. Mtu mmoja anaonekana akiwa na tabasamu ishara ya mafanikio au kuridhika. Pembeni kuna nyaraka mezani, na gari lililoegeshwa, linaashiria kuwa pengine wamekamilisha ununuzi au mkataba wa gari. Mazingira haya yanaonyesha mawasiliano ya kibishara yenye mafanikio.

Maegesho makubwa ya magari yaliyojaa magari mengi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri katika mistari. Magari yanaonekana kuwa mapya au yaliyotumika kwa hali nzuri na kuna mchanganyiko wa rangi aina mbali mbali za magari.

Majaji ni aina ya usafiri wa- usafirishaji katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya na Tanzania. Majaji hii ina rangi nyekundu na inaonekana imepitwa na wakati. Ina dalili za kutu na kuharibika kidogo kwenye sehemu mbalimbali. Majaji hutumika hasa kwa usafiri wa mbali mfupi na ni chaguo maarufu kwa sababu ya bei nafuu.

Gari jeupe aina ya SUV likiwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Magurudumu yake ni makubwa Na madirisha yametuwa rangi. Gari lina muonekano wa kisasa na wa kifahari.

Ni gari la kisasa la aina ya SUV lenye rangi nyeupe. Limeegeshwa ndani ya jengo ambalo linaonekana kama showroom ya magari. Gari lina magurudumu makubwa na muundo wa kisasa likionyesha kuwa ni magari ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu. Sehemu ya juu ya gari lina paa laini na dirisha la upande lina rangi ya giza au lina tint ambalo hutoa faragha zaidi kwa abiria wake.

Katika sokoni ambapo bidhaa za mikono zinauzwa hasaa vito vya shanga, Kuna minyororo na bangili zilizotengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali, pamoja na vito vya miamba vinavyoonekana kuvutia sana.

Ni katiks buchari ya kisasa yenye wachinjaji kadhaa waliovaa mavazi meupe na aproni nyekundu. Nyama mbalimbali zimening'izwa ukutani na zingine zimehifadhiwa kwenye glasi ya kuonyesha bidhaa. Wateja wanaweza kuchagua nyama wanayohitaji na wachinjaji huwahudumia kwa ustadi.

Ni katika soko la mboga lililojaa bidhaa mbalimbali za kilimo. Meza zimejaa karoti, pilipili hoho, parachichi, vitunguu na mazao mengine ya mboga na matunda. Wauzaji wameketi nyuma ya bidhaa zao, baadhi wakiwa na mizani za kupimia, huku wateja wakipita kati ya safu za meza wakichagua wanachotaka kununua.

Ni katika soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo watu wengi wamekusanyika kununua na kuuza mazao mbalimbali ya kilimo. Kuna matikiti maji mengi, maboga, matango, na mboga za majani zilizopangwa ardhini au kwenye magunia.

Ni katika duka dogo la viatu la aina mbalimbali. Viatu vimewekwa kamba na kupachikwa au kuonyeshwa kwa njia ya kushikamana na kuonyesha aina na rangi tofauti kwa wateja kuangalia na kununua.

Katika mandhari ya soko la ndani lililojaa watu na bidhaa mbalimbali. Kuna watu wananunua na kuuza bidhaa kama vile mavazi, vyakula na vitu vingine vya kila siku. Soko kama hili ni mahali muhimu pa jamii kupata mahitaji yao ya kila siku.

Ni katika mandhari ya soko la wazi mjini, ambapo watu wanauza na kununua bidhaa mbalimbali za chakula kama viazi, vitunguu na maharagwe. Wauzaji wameweka bidhaa zao moja kwa moja kwenye ardhini karibu na barabara. Jambo ambalo linaonyesha hali ya biashara ndogo ndogo katika mtaa wa jiji.

Ni katika soko la kisasa lenye ghorofa mbili, ghorofa ya chini ina vibanda vingi vya kuuza matunda na mboga kama vile nyanya vitunguu, ndizi, viazi na mboga za majani. Watu wengi wanaonekana wakifanya manunuzi, ghorofa ya juu na sehemu za biashara pande za nguo au bidhaa nyingine.

Ni bidhaa za mikono zenye mionekano ya vitenge na shanga, kuna minyororo pete za maskio na mapambo mengine yaliyotengenezwa kwa shanga mbalimbali zenye rangi na muundo tofauti. Bidhaa hizi zinajulikana kwa uzuri na utamaduni wake na mara nyingi huuzwa katika masoko ya mikono au maduka ya sanaa.

Ni mashada ya maua yaliyopangwa ya rangi mbalimbali yaliyopangwa pamoja . Kuna maua ya manjano yaliyotawala sehemu kubwa ya mbele. Nyuma yao kuna maua ya zambarau na mengine ya waridi iliyokolea. Maua haya yanaonekana kuwa katika mapambo na mashada kwa sababu ya nadumu kwa muda mrefu hata baada ya kukauka.

Ni duka la nguo au duka la kushona ambapo kuna nguo mbalimbali zenye mitindo ya rangi tofauti zilizopangwa kwenye rafu. Inaonekana ni sehemu ya biashara ya nguo au kazi za ushonaji wa nguo za mitindo tofauti, hasaa nguo za kitamaduni au zenye muundo wa kiasili unaopendelewa na watu wengi.

Katika meza ya kuuza mboga sokoni ikiwa na aina mbalimbali za mazao, kushoto kuna viazi vya ardhini vikiwa na uchafu udongo. Katikati kuna vitunguu vyekundu vilivyo pangwa kwa wingi, na kulia kuna nyanya za rangi tofauti, zingine nyekundu na zingine bado kijani kijani. Mazingira yanaonyesha kuwa hii ni sehemu ya soko la kawaida la kienyeji.

Katika soko la viatu ambapo kuna aina mbali mbali za viatu vya wanawake vikiwa vimeandaliwa kwa mpangilio usio rasmi pia kuna bango ndogo iliyo andikwa mia tatu ikionyesha bei ya viatu hivyo kwa mujibu wa sarafu iliyo tumika.

Ni soko la bidhaa za mikono na vifaa vya mtindo hasa mabegi na mikoba mbalimbali yenye rangi na miundo tofauti. Sehemu hii ina watu kadhaa wakitembea na kuangalia bidhaa huku mwangaza ukitokea mlango wa soko ukionyesha utofauti wa mwanga na giza ndani. Soko hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi na ni mahali pazuri pa kununua bidhaa za kienyeji na za kipekee.

Duka la viatu lililopo pembeni mwa barabara au kwenye soko. Kuta za duka zimepambwa kwa rangi ya zambarau yenye maandishi na nembo ya biashara pamoja na kaulimbiu inayosema we find you are beautiful . Viatu mbalimbali vya aina tofauti kama sneakers , viatu vya kawaida na viatu vya juu vya wanawake vimepangwa kwenye rafu na sakafuni.

Ni kibanda cha kuuzia mboga sokoni ikiwa na aina mbalimbali za mazao. Kushoto kuna viazi vya ardhini vikiwa na uchafu wa udongo. Katikati kuna vitunguu vyekundu vilivyopangwa kwa wingi na kulia kuna nyanya za rangi tofauti, zingine nyekundu na zingine bado kijani kijani.

Katika soko kubwa lenye magunia mengi ya vitunguu, vikiwa vimeandaliwa kwa ajili ya biashara. Kuna watu wengi katika soko hili, baadhi wakiwa wanapumzika au wanashirikiana. Hali hii inaonyesha shughuli za kilimo na biashara zinazoendelea kwa viwango vikubwa. Soko hili linaonekana kuwa ni muhimu kwa wakulima na wafanyabiashara kwa ajili ya kuuza na kununua mazao ya vitunguu.

Ni katika soko la mboga ambapo kuna mazao mbalimbali yakiwa yamewekwa kwa mpangilio. Sehemu ya mbele inaonyesha makundi makubwa ya ndizi mbichi zilizoambatanishwa na shina kubwa. Kuweka ndizi hizi kwa njia hii kunasaidia kuzihifadhi na kuzionyesha kwa urahisi kwa wateja. Zaidi ya hao pia kuna vitunguu.

Ni katika mandhari ya sokoni, ambapo kuna bidhaa mbalimbali kama ndizi, maembe, mboga na matunda mengine, ambayo yamepangwa kwa utaratibu. Kuna wauzaji na wateja katika soko hili. Kuna muuzaji mmoja ambaye ameketi, anaonekana akizungumza na wateja wawili.

Soko la mboga na matunda lililo ndani ya jengo. Wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao kwa mpangilio nzuri kwenye meza na vikapu huku wateja wakichagua na kununua. Bidhaa zinazopatikana ni mboga na matunda mbalimbali. Watu wengi katika picha wamevaa mavazi ya kawaida na baadhi yao wanaonekana kuzungumza au wakiwasiliana na wauzaji.

Ni jengo la kisasa lenye rangi nyeupe na sehemu za kioo. Jengo lina balcony mbili na limezungukwa na mimea ya bustani nzuri mbele, kuna paa la kulinda gari upande wa kushoto na biskeli imeegeshwa upande wa kulia.

Ni jengo la biashara lenye ghorofa kadhaa. Ghorofa ya chini ina vibanda vya biashara vilivyo na milango na chuma ya kijani na nyeusi. Kuna kibao kinachoonyesha duka kubwa inapangishwa likiandikwa Big shop to let . Pembeni kuna kibao kingine cha kampuni iitwayo Jambeni inner serve limited .

Ni jengo refu la kisasa lenye madirisha mengi ya glasi na balkoni zilizo pangwa kwa mfufulizo. Jengo hili lina rangi ya nyeupe na buluu na limesimama wazi chini ya anga ya buluu lenye mawingu machache.

Ni nyumba ya kisasa yenye muundo mzuri na milango na madirisha mkubwa ya kioo. Nyumba hii inaonekana kuwa na sakafu ya mawe, na bustani iliyopambwa vyema. Ikionyesha mazingira safi na ya hifadhi.

Ni katika eneo la makazi lenye nyumba kubwa na za kisasa, zilizozungushiwa ukuta wa mawe. Nyumba hizo ziko upande wa nyuma wa uwanja mpana, na nyasi kavu. Unaoonekana kuwa ni sehemu isiyotumika kwa sasa. Huenda ni shamba, kiwanja cha ujenzi au eneo wazi.

Ni nyumba ya kisasa yenye muundo wa kisasa wa matofali na rangi ya blue na cream. Nyumba hii ina dirisha kubwa zenye mizinga ya chuma, paa la bati na eneo la kuwekea magari lenye kivuli cha chuma. Kuna gari moja lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa upande wa kushoto, na gari lingine limefunikwa na pazia upande wa kulia.

Ni jengo refu la ghorofa ambalo liko katika hatua ya ujenzi. Majengo haya yamejengwa kwa mawe ya kuchonga, na yana madirisha yenye nondo za chuma. Mbele ya jengo kuna rundo la mawe, kokoto na mchanga, vifaa vinavyotumika katika ujenzi.

Sehemu ya makaazi ya mtaa wa jiji lenye majengo ya ghorofa mbalimbali. Kuna jengo kubwa la ghorofa chache lenye rangi ya buluu na rangi ya machungwa. Jengo lingine lina rangi ya jiwe la kawaida na mipaka ya rangi nyeupe.

Jengo kubwa linalojenga ambalo linaonekana kuwa kubwa la ghorofa nyingi ambalo bado lina vifaa vya mbao vinavyotumika kama nguzo za kuunga mkono na kutoa usaidizi wakati wa ujenzi.

Nyumba ya kifahari ya gorofa moja na yenye rangi ya manjano na kijivu. Nyumba hii na madirisha makubwa ya vioo na mtaro wajuu wenye uzio wa chuma. Mbele ya nyumba kuna bustani ilio pambwa vizuri kwa mimea ya kijani na uwa la rangi ya manjano.

Kuna jengo refu la gorofa kadhaa lenye muundo wa kisasa na madirisha mengi ya vyoo ya mraba. Jengo lina rangi ya krimu iliyokauka na lina kingo za dirisha zilizojitokeza kidogo zikitoa kivuli na muonekano wa kuvutia. Kuna mabango upande wa kulia yaliyoandikwa To Let na jingine la Hospital likionyesha kuwa kuna sehemu za kupangisha na huduma za afya ndani ya jengo hilo.

Jengo la kisasa lenye madirisha mengi likiwa chini ya anga ya wazi yenye mawingu machache na anga ya bluu. Kwenye nguzo ya taa ya mtaa kuna bango lililotangaza uuzaji wa makazi wa bei kuanzia dola ya marekani elfu arubaini.

Ni jengo la ghorofa nyingi lenye biashara mbalimbali kama vile maduka ya mbao na mabati pamoja na matangazo ya sehemu za kupanga. Jengo lina minara ya mawasiliano juu yake na mbele kuna barabara isiyo ya lami pamoja na ujenzi wa vibanda vidogo.

Ni nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili, nyumba hii ina rangi za waridi na machungwa na madirisha makubwa aina ya madirisha ya chuma yenye mpaka ya mstatili, mbele ya nyumba kuna bustani yenye maua na mimea mbalimbali kukiwemo mti wa ndizi unaooneakana kwa upande wa kulia.

Katika mazingira ya kijani kibichi ambapo kuna mti ambao umetandikwa bango dogo ya karatasi, bango hili lina maandishi ya To Let ambayo inaashiria kwamba kuna nyumba au sehemu ya kupangishwa yenye vyumba tatu au nne.

Ni jengo la makazi lenye ghorofa mingi likiwa na rangi ya mchanganyiko wa njano na nyeupe. Jengo lina balkoni kwenye kila ghorofa na dirisha nyingi likionyesha makazi ya watu wengi. Sehemu ya mbele ina uzio nyeusi lenye mviringo na pale ya nyumba ndogo lililo mbele ya jengo kubwa.

Ni jengo refu lenye rangi ya njano na kijivu liko jini ya angaa wazi lenye angaa la bluu bila mawingu. Jengo hili lina nebo lililoandikwa kwa herufi kubwa za rangi nyekundu na nyeupe kwenye ghorofa ya juu kabisa ya jengo, mbele ya jengo kuna majani ya kijani.

Nyumba ya kifamilia iliyojengwa kwa mawe ya kuchoma ikiwa na paa la mabati, uwanja wake una miti na vichaka vilivyokatwa kwa umbo la kuvutia, na ardhi imewekwa mawe madogo.

Katika mtaa wenye jengo la makazi na biashara, kuna majengo matatu makubwa ambayo yanaonekana. Kando kuna ukuta wa mawe unaozunguka jengo moja la mraba lenye rangi ya mchanganyiko wa rangi ya mawe na rangi nyekundu kwenye mizunguko. Eneo linalo mbele lina udongo mweupe na majani ya ukame. Inaonekana kama ni sehemu amabyo haijajengwa au inatumika kwa shughuli nyingine.

Eneo la makaazi ya kisasa lenye majengo ya ghorofa mbili hadi tatu, yenye muundo wa kuvutia wa kisasa na rangi za kijivu na nyeupe. Majengo haya yamezungukwa na mimea ya kijani na bustani zilizopangwa vizuri, na kuna njia ya kupitia magari, iliyowekwa lami. Pia kuna kivuli cha kupaki magari upande wa kati ya jengo.

Sehemu ya mbele ya nyumba ya kifahari, nyumba imejengwa kwa mawe na ina grill za usalama kwenye madirisha na milango. Kuna ukuta wa uzuio unaozunguka nyumba na lango la kuingilia. Eneo la mbele limepamwa na lami ya mawe ya kuwekea magari, na kuna nafasi ya kutosha kwa maegesho.

Ni jengo la ghorofa nyingi za kisasa lenye rangi ya kijivu na madirisha ya glasi ya buluu. Mbele ya jengo kuna sehemu ya kuchezea ya watoto zenye mizinga ya kuzunguka inayotengenezwa kwa chuma yenye rangi nyekundu buluu na kijani. Inaonekana eneo hili ni sehemu ya makazi yenye huduma za watoto na mazingira safi.

Ni jengo lenye biashara ndogondogo yenye biashara nyingi za mitaa zinazowahudumia watu eneo hilo kwa huduma mbalimbali. Kwenye ghorofa la juu kuna matangazo tofautitofauti. Pia kuna matangazo ya udereva na pia kuna matangazo la kupika keki.

Ni jengo la ghorofa nne lililojengwa kwa mtindo wa kisasa. Jengo hili limeandikwa jina Miale mabati kwa herufi kubwa za rangi nyekundu sehemu ya chini ya jengo. Pia kuna bango linaloonyesha maeneo yanayopatikana kwa kodi kama vile majumba, ofisi na vyumba vya kulala.

Ni ukumbi au korido ndani ya jengo lenye ukuta mweupe na sakafu, ukumbi huu ina milango miwili upande wa kulia na mlango moja upande wa kushoto. Ukumbi umeangazia vizuri na unaonekana safi na mpangilio wake ni rahisi kwake kupita.

Ni jengo la makazi ya kisasa lenye ghorofa nyingi, moja ikiwa imechorwa rangi ya manjano na lingine lina alama ya Northcrest View. Hali ya anga ni ya wazi na ya kijivu na kuna mchanganyiko wa majengo ya kisasa na baadhi ya miundo ya chini ya mabati hapa chini.

Kuna jengo la ghorofa kadhaa, zina rangi ya manjano ya mcanga na reli za chuma za rangi nyeusi kwenye mabalkoni. mabalkoni hayo yana fanicha kama viti na meza ndogo, inaonekana kama jengo la makaazi au la nyumba za watu wengi.

Ni jengo refu la makazi au biashara lenye gorofa kadhaa likiwa limezungukwa na ua wa mabati na miti ya kijani. Juu ya jengo, kuna tanki la maji dalili ya matumizi ya maji ya juu katika jengo hilo. Hali ya anga ni safi na anga ni ya- la bluu ikiashiria siku yenye- ya hali nzuri ya hewa.

Ndani ya nyuma ya nyumba ambapo kuna nafasi yenye nyasi iliyokua vizuri na sehemu ya bustani yenye mimea mbalimbali ikiwemo mmea wa papaya na mimea mingine midogo. Kwenye kona ya bustani kuna mabomba mawili ya maji yanayotiririka kwenye tanki kubwa za kuhifadhi maji zilizowekwa juu kidogo kwenye jukwaa la beto.

Ni jengo refu la ghorofa nyingi linaloendelea kujengwa. Muundo wake umejengwa kwa mawe na saruji na bado halijamaliziwa, kwani baadhi za sehemu ya juu ina vifaa vya mbao vinavyotumika kusaidia wakati wa ujenzi. Dirisha nyingi hazijafungwa wala kupakwa rangi jambo linaloonyesha kuwa jengo hili liko katika hatua ya awali au kati ya ujenzi.

Madhari ya makazi ya watu katika eneo lakitongoji. Nyumba kubwa za kisada zenye paa za bati zinaonekana nyuma ya ukuta wa mawe uliozunguka makazi hayo. Mbele ya nyumba hizo kuna shamba au kiwanja kilichojaa majani makavu kinachoadhitua msimu wa kiangazi.

Ni jengo la makazi lililojengwa katika eneo la wazi karibu na ukuta la mawe. Jengo lina rangi angavu, sehemu ya mbele imepakwa rangi ya manjano yenye mipaka ya maroon huku upande wa nyuma kukiwa na rangi ya cream na mistari ya samawati. Dirisha zote zina grill za usalama na kuna tanki la maji jeusi juu ya paa.

Jengo refu la makazi ya kisasa yenye ghorofa nyingi. Jengo hilo lina mabalcony katika kila ghorofa na vina rangi za manjano hafifu, nyeupe na kijivu. Nyumba hii inaonekana kuwa ni ya kupanga kwa watu wengi ikiashiria maisha ya mijini.

Ni jengo kubwa la ghorofa ambalo linaonekana kuwa katika eneo la jiji. Anga ni tulivu na mawingu ni ya buluu. Kuna miti miwili ambayo iko karibu na hili jengo refu. Kando yake, kuna majengo na mabango yaliyobandikwa maeneo haya.

Ni jengo refu la ghorofa nyingi ambalo bado linaendelea kujengwa. Kuta na muundo wa jengo zimekamilika kwa kiasi kikubwa lakini madirisha hayajapambwa kabisa na kuna sehemu za ghorofa ambazo hazijakamilika. Kuna mtu mmoja anaonekana juu ya paa la jengo, labda akifanya kazi ya ujenzi au ukaguzi.

Ni jengo refu la kisasa na mnara wa kipekee juu yake pamoja na bango la matangazo lililowekwa kwenye guzo ya taa. Angani kuna anga safi na jua linaangaza na miti michache inaonekana chini ikiashiria mtaa wa mji unaoendelea.

Bango la biashara lenye neno Naivas ambalo ni jina la mtandao mkubwa wa maduka na vyakula na bidhaa mbalimbali nchini Kenya. Bango hili limewekwa juu ya gati la taa za mtaa na nyuma kuna jengo la kisasa na sehemu ya barabara.

Katika sehemu la duka kubwa, au soko la kisasa ampabo yamewekwa mayai kwa wingi kwenye rafu. Kuna mayai ya rangi ya kahawia na nyeupe, na pia yamepakiwa kwenye makontena ya plastiki. Kila kundi la mayai limewekwa lebo yenye bei mbalimbali.

Ni maonyesho ya vyakula tamu ndani ya kabati la kioo lenye baridi. Kawaida hupatikana katika maduka ya mikate au bekari .Kuna aina mbalimbali za keki na mikate iliyopambwa kwa cream ,na matunda madogo kama cherries .Mikate na keki hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sahani za rangi tofauti.

Katika sehemu ya ndani ya duka kubwa la vifaa vya nyumbani hasaa eneo la vifaa vya LG kama vile mashine za kufulia na mashine za kuosha vyombo. Kuna bango lenye nembo ya LG na maandishi TurboWash™360˚ likiwa juu ya jukwaa la kuoyesha bidhaa.

Hii ni katika rafu ya promosheni katika duka ikiwa na vifurushi vingi vya karatasi za choo za chapa ya Hannan . Kila kifurushi kinaonekana kuwa na vifurushi kumi ndani yake, na rafu hiyo inaashiria kuwa bidhaa hizi zinauzwa kwa bei ya punguzo au offer maalum.

Ni katika sehemu ya duka la vyakula ambapo kuna mabegi ya hariri yaliyowekwa kwa safu. Mabegi haya yanafungwa kwa makopo ya plastiki, yenye vifuniko wazi juu ili kuwezesha wateja kuchukua bidhaa kwa urahisi. Kwenye mabegi haya kuna bidhaa mbalimbali za vyakula kama vile sukari, njugu karanga, mikate ya unga na baadhi ya vyakula vya sukari kama chokoleti.

Hii ni katika sehemu ya duka kubwa la vifaa vya nyumbani hasa sehemu ya mashine za kufulia. Kuna mashine za kufulia aina mbalimbali zilizopangwa mstari mmoja kwenye jukwaa la maonyesho. Kila mashine ina karatasi za bei zilizowekwa mbele, na mashine ya mwisho kulia ina chupa ya sabuni ya kufulia hasi juu yake.

Katika sehemu ya ndani ya duka kubwa au supermarket ,hasa katika kitengo cha bakery kuna rafu za kioo zenye aina mbalimbali za mikate, keki, donuts na vitafuno vingine, vilivyopangwa kwa mpangilio vizuri.

Ni katika sehemu ya duka kubwa la rejareja, lenye rundo la rafu zenye bidhaa mbalimbali. Kuna mtu mmoja anayeonekana akitazama bidhaa zilizopangwa kwenye rafu hizo. Kuna bidhaa kama za kusafisha, vyakula vya pakiti ndogondogo kama chips na bidhaa nyingine za nyumbani.

Ni katika sehemu ya ndani ya duka kubwa au supermarket ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu. Bidhaa hizo ni pamoja na vitafunwa kama biskuti, peremende na vyakula vya kufungashwa. Katika mstari wa mbele kuna maboksi yenye maandishi promo , yakionyesha kuwa kuna offer au punguzo maalum kwa bidhaa hizo.

Ni katika sehemu ya duka la vyakula ambapo kuna bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na kila kategoria inawekwa pamoja kwa urahisi wa wateja kupata wanachotaka. Sakafu inaonekana safi na rafu zimejaa bishaa nyingi zikionyesha upatikanaji mzuri wa bidhaa kwa duka hili.

Ni katika sehemu ndani ya duka kubwa ambapo kuna rafu zilizojaa vitu mbalimbali na kwenye upande wa mbele kuna mashini za kuhifadhi chakula kama freezers .Sehemu hii inaonekana kuwa safi na yenye mwanga mzuri. Pia kuna sehemu ya malipo upande wa nyuma ambapo watu wanalipa.

Sehemu ya duka la vyakula, hasa sehemu ya mboga na matunda. Tunaweza kuona maembe, vitunguu, kunde, tango, pilipili na mboga nyingine mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kando ya bidhaa hizi kuna majina na bei zao zilizowekwa kwenye alama za bei.

Ni rafu ya bidhaa katika duka kubwa. Bidhaa zilizoonyeshwa ni peremende na chokoleti. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu nyeupe. Upande wa kushoto wa picha kuna mifuko ya ungwa wa ngano na vyakula vingine vya kawaida. Sakafu inaonekana kuwa safi lakini kuna uchafu kidogo ardhini.

Duka kubwa la rejareja likiwa na sehemu ya bidhaa za manukato na marashi, kuna rafu zilizojaa chupa mbalimbali za manukato zilizopangwa kwa mpagilio. Kuna mteja mmoja aliyevaa suti anaskuma troli lililojaa bidhaa mbalimbali.